Hizi ni malenge ambazo zimeweza kutolewa katika mashambani na mkulima huyu ili ambaye ameweza kuipeleka mjini kuuza ili baadaye aweze kuipata pesa ambazo anaweza kujikimu au kutumia nayo kimaisha baada ya kuuza malenge hayo.

Hizi ni magari ambayo zimeweza kuwekezwa katika sehemu hii. Zakaria yaani magari ambayo ni jibwa na yameweza kuweka katika hili. Hizi magari zina rangi ambazo zinafaa lakini yameweza kuundwa kwa zile mitindo ambazo hazifanani huko.

Hapa ni sokoni ambapo wanafanya kazi ya biashara ndogondogo, kuna nyanya kuna vitunguu ambao ziko katika ile hali ya kuuzwa katika sehemu hizi. Hizi vitunguu yako katika hizi vitu ambazo zinauzwa wanunuzi wanaweza kuipata na kuipenda na kuinunua katika huku masokoni.

Hapa sehemu pa kuuzia maziwa na vitu kadhaa ambazo zinaweza kutumika nyumbani. Maziwa haya yanaweza kuitengenezwa ili ifike kuwa mala na vitu vingine kadhaa ambazo unaweza kuikunywa. Sehemu hii huwa zinauzwa ili wanunuzi waweze kupata ambaye anaweza wapata pesa ili aweze kuinunua maziwa zingine kutoka mashambani.

Hili ni duka ambalo ni la M-pesa ambalo limeweza kuegeshwa katika sehemu hii, duka hili kuna chakula au kuna vitu vingine ambavyo kuwekwa, duka hili limeweza kuifungwa katika wakati wa kujumuisha kua mwenyewe ameweza kuenda mahali au ameweza kuenda kukula lunch katika sehemu hiyo.

Mtu huyu ambaye ameweza kuisimama mbele ya duka hii huku duka hili ni duka la Mpesa ambao mbele yao kuna meza ambayo imewekezwa huku. Hapa ni duka la Mpesa ambayo unaweza kununua chakula ama kuitoa pesa au kueka pesa kwemye simu yake. Huku mbele au sehemu zingine ambayo ziko na maduka ambazo zimeweza kuifunga

Gari hili ambalo lina nyeusi kidogo ambalo limeweza kuegeshwa katika sehemu hili. Gari hili ambalo ni jipya bado linauzwa au mwenyewe ameweza kuegesha katika chumba hiki kubwa cha kifahari ili wale ambao wameweza kuegeshwa huenda wameenda katika sehemu fulani au ni madaktari.

Mbele ya duka hili kuna baiskeli ambayo limeweza kuegezwa huku likiwa limeweza kuwekwa mzigoni. Kunayo pikipiki na kunayo mwenyewe ameweza kukalia katika pikipiki. Jumba hiyo ya duka kuna mnunuzi ambaye anaeza kusimama huku akipeana maoni ama akinunua vifaa vyake. Hii ni jumba la m-pesa wakati unataka pesa kununua au kuitoa pesa kwa simu unaeza kuipata katika jumba hilo.

Hizi ni viatu ambayo zinauzwa katika sokoni au mjini na kwa mwanabiashara huyu, viatu hizi zinaweza kuuzwa naye yule anaweza kupendezwa na ile kiatu anaitaka anaweza kuenda katika sehemu hii kununua baadaye anaivalia, hiyo viatu ni viatu ambazo ni rangi tofauti.

Hizi ni pesa ambazo ni elfu moja. Zimeweza kuipangwa katika sehemu moja na BJ hu ambaye imeweza kuijoro rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya Chumo Kenya. Atafui kukwanda yaga kuna vitu ambazo imeweza kuijoro. Hii ni pesa ambazo zinaweza kuitumika ama zinahitajika na binadamu hili aweze kujikimu kimaisha.

Huku naye ni simu ambayo wakati unataka kuifanyia pesa au kuitoa au kutuma unafanya huku, wakati unataka kuituma au kuona ni pesa ngapi uko naye kwenye simu yako au kununua kadi unaenda huku.

Magari haya ambayo yameweza kuekezwa katika sehemu moja huku ikiwa na rangi tafauti huku ikwa na mitindo mbayo hayafananikea kuwa haya magari yameweza kuwekwa huku hili kuuzwa au waweze kuwekwa na wenyewe hili kuenda kwenye mkutano uenda amelipwa katika sehemu hizo.

Hapa ni duka ambalo limeweza kuwekwa maji kwenye mlango. Duka hii ni duka la pesa ambazo unaweza kulipa pesa yako kwa simu unaweza kuitoa na kuweka pesa yako kwa simu na mbele ya duka hii kuna pikipiki ambayo imeweza kuegezwa. Kuwekezwa na ya duka hiyo kuna mama ambaye ameweza kusimama huku akiwa nishakuwa anainua vitu zake.

Hawa wako katika ile sehemu umeweza kuengeshwa magari. Ha wa wako katika harakati ya kuweza kuitoa katika kibanda . Hawa wanajumuisha pesa wanazitumia pia waeze kuitoa

Gari hili ni gari jipya ambalo linaweza kuwekesha katika sehemu hii ya maoni kesi. Hili ni gari ambalo zaidi huwa zinatumika kuwabeba wasafiri au madaktari wanaitumia kuibeba na dawa au kuitumia kuwabeba wale ambao ni wagonjwa ambao wameweza kuugua katika sehemu fulani.

Hizi ni pesa ambazo ni za elfu moja ambazo naye huyu ameweza kuzishika ambazo ni mingi. Pesa hizi ni pesa ambazo nyuma yao imeweza kuchorwa majumba za kifahari ambazo ziko katika sehemu nchini na pesa hizi ni za elfu moja na za kisasa ambazo inatumika.

Gari kubwa ambayo imeweza kuweka magari zingine juu yake huku chini nayo iko na sehemu zingine ambazo zinafaa kuwekwa magari. Magari haya huenda yameanza kuuzwa na zinapelekwa katika sehemu fulani ya wanunuzi au zimeweza kuwekwa hapa ili watu ambao wanaitaka wanaweza kuipata na kuinunua. Kuna manyumba za kifahari ambazo ziko nyuma ni kama ni za hizo magari.

Hapa ni sokoni ambao wanabiashara huifanyia biashara ili waweze kuipata pesa. Hapa kuna mama huyu ambaye ameweza kuuza ndizi, nyanya, vitunguu na vitu kadhaa katika soko hili hili. Hapa watu wateja huwa wanakuja wananunua chakula hili kuikula nyumbani au kuikula sehemu hiyo.

Bima ambayo kila mtu anafaa kua nayo ambayo ni rahisi ili wakati wowote utaenda hospitalini na huna pesa unaweza kutumia bima hiyo na unaweza kupata matibabu bila kulipa pesa yoyote bima hii unafaa kulipa mia tano na kukuja chini mwezi ule.

Hili ni duka ambalo linatumika katika sehemu hii, unaweza kupata soda au chakula chochote ile ambacho unaitaka. Duka hili linatumika na iko katika mjini duka hii unaweza kulipa na mpesa kwenye duka au kuhifadhia kifaa chochote.

Hii ni bima ambayo kila mtu lazima akue nayo katika maishani mwake. Bima hii unaezapata kwa simu yako na ni ya haraka sanaa kuipata tena ya rahisi sanaa. Unaenda kwenye simu yako ili kupata bima hii ambayo itakugharimia katika maisha au katika vitu kadhaa au katika hata ajalini barabarani.

Hizi ni pesa ambazo ni za elfu moja ambayo inaweza kuegeshwa katika sehemu ya upande mwingine. Hizi pesa zinatumika nchini Kenya. Hizi pesa zimeweza kuchorwa na majumba za kifahari kwenye nyuma yake. Hii inadhihirisha kuwa pesa hizi zinatumika ifaavyo.

Huyu naye anapewa kifungu na huyo kuonyesha kuwa ameweza kuinunua gari hilo katika sehemu hili kuonyesha kuwa kifungu hili ni ile kifungu ambacho ameweza kupewa baada ya kununua gari hilo katika sehemu ya kuhakikisha kwa anai...

Hili gari ambalo ni jipya na gari la kifahari ambalo linatumiwa, halijatumiwa kwa hali yoyote. Ni ile magari za zamani. Gari hili bado ni jipya na limeweza kuandikwa jina ambalo linadhihirisha gari hili ni ya aina gani na inatumika vipi katika huko.

Hapa ni sokoni. Hawa watu wanafanya biashara yao huku wanunuzi waweze kununua chakula. Kuna vitunguu, kuna fanya, nyanya, kuna vitu mingi ambazo, tena kuna ndizi ambazo zimeweza kuweka kwa juu yao. Mwanamume huyu ambaye amesimama huku akiangalia vifaa hizo, aweze kununua ni chakula gani ambaye anahitaji. Huku na ni sokoni ambavyo vinasaidia watu wengi kuipata na kuinunua chakula ambacho wanahitaji.

Hapa ni sokoni ambae kina mama hawa, hawa wako katika hali ya kuwa katika sokoni ambae wanaifanya kasi, yao ya kuitafuta zile nfuo, ambayo wasitaka, hizi ni nguo ambazo zimeeza kuiletwa ambazo hazina bei, sile, kubwa.

Hizi ni pesa za elfu moja ambazo zimeweza kuekeshwa na jamaa huyu, pesa hizi zinaweza kutumika au ni pesa ambayo zimeweza kuchorwa manyumba za kifahari kwenye nyuma yake, inaonyesha kuwa pesa hii ni pesa za elfu moja na zile pesa ambayo zimewekwa katika ile hali ya kutamka mjini.

Hizi ni vifaa ambavyo akina mama wao wanapenda kuidunga ili waweze kuipeleka masokoni kuifanyia kazi yao au kuweka vitu kama vitungu au nyanya ama kuenda kuyauza. Vitu haya ameweza kuegesha katika sehemu moja katika madukani au sokoni ili wanunuzi waweze kuinunua ili waweze kuweka bidhaa zao kuipeleka mashambani.

Hapa ni sokoni ambaye akina mama hao kuifanyia biashara. Hizi ambazo ni mboga ambazo zimeweza kuletwa kutoka vijijini ili waweze kununuliwa na wateja au wanunuzi kutoka sokoni. Kuna vitu kadhaa ambazo zimeweza kuekwa hapa kama vile nyanya ama boga na mboga zingine ambazo hazijatolewa kwenye gunia.

Hizi ni pesa za elfu moja ambazo zimeezwa kutanishwa pamoja na kuwekwa katika sehemu moja moja, huyu naye anaitoa pesa za elfu moja moja ili aweze kuitumia au kuinua kitu fulani dukani ama mahali penginepo.

Hili ni gari ambalo limeweza kuegeza katika sehemu fulani, au mwenyewe ameweza kuiweka nakuendea sherehe au mkutano fulani. Watu hawa ambao wanaonekana wakitembea wakiwa katika nyumba au wakiwa na magari hayo yameweza kusimama kando ya magari hayo, huku wakingonjea ambao walikuwa wakitumia magari hayo waendee na...

Hizi ni vifaa ambazo zimeweza kuijengwa au zimewekwa katika sehemu moja, uenda mununuzi uenda amenunua au iko dukani ambao zinauzwa, au zimeweza kuwekwa katika sehemu hii ili ziweze kupelekwa, sehemu zingine ili waweze kuiuza.

Hiki nacho ni gari ambayo imeweza kuengeshwa katika sehemu fulani, huenda imekwama au imekakataa kuisonga au gari imeweza kuaribika. Hii ni gari ambayo imeweza kuengeshwa katika nyumba ya mwenyewe au iko katika sehemu fulani . Gari hii inasaidia kubeba vitu kadhaa au vitu vya mashambani au kusafirisha nao wasafiri.

Hapa ni duka ambayo ni duka la kuuzia maziwa, mama huyu ambaye ameweza kuishika kifaa hiki cha kuitoa pesa ameweza kusimama huku akiangalia ng'ombe ambayo imeweza kuichora katika mtandao hiyo, huku naye kuna vitu ambayo zimeweza kuipaka ili ni kama ni sukari au mbiu, ni duka ambalo unaweza kuichukua au kuinunua chakula ambacho unahitajika.

Magari haya ambayo yameweza kuwekezwa katika sehemu moja kuonyesha kuwa wenyewe wameeza kuyeekeza huku na kuenda katika mkutano wao au katika sherehe, ambayo huende linaendelea magari haya ni ya rangi tofauti, huku zimeeza kuwekwa kwenye sehemu moja ambayo huweza imeidhirishwa inaweza kuwekwa huku katika mkutano huo.

Hii inadhihirisha kua kila nyumba lazima ikona bima hilo la nyumba ili wakati umeweza kuiteketea na moto au kuibiwa vitu au kila kitu ambacho kinaweza kuumiza chumba lako unaweza kutumia bima hio kugharamia kwa kila kitu ambacho utakua umeipoteza kwa nyumba yako.

Jamaa huyu anaonekana akitoa maziwa kwenye sehemu hii akiweka kwenye kikombe chake. Maziwa haya yanaweza kutumika kwenye sehemu hii ama huenda anataka kuinunua ili aichukue manyumbani kutumika. Sehemu hii huwa zinatolea maziwa kutoka mashambani kuleta katika huku.

Hili ni duka ambalo limeweza kuwekezwa katika sehemu ambayo inapendeza. Duka hii inauza dawa au inauza vitu vingine, unaweza kuweka au kutoa pesa kwenye duka hili wakati unaitaka kuitumia pesa yako kwa simu au hutaki kuitumia unaenda kwa duka hili.

Hili linadhihirisha kuwa kila mtu lazima awe na bima la afya ambalo wakati mke au mtu yeyote ambaye anaweza kwenda hospitalini anaweza kuipata matibabu bila kuiba kwani bima hilo linaweza kukukaramia katika matibabu haya. Hili linaonyesha kuwa akina mama ambao ni wanawake wasito wanaweza kwenda hospitalini na kuizaa bila hela ya kulipa kwani bima hilo liko na hakika kuwa litawakarimia.

Hizi ni magari ambayo ambazo zimeekeshwa katika sehemu moja. Magari haya huenda wenye wameweza kuweka huku na kuyahudhuria mkutano au sherehe ambazo imeweza kuitendekea katika sehemu fulani. Magari hayo yameweza kuwekwa huku nyumba kuna miti ambazo zimeweza kuipandwa ambazo zimeweza kuwa vingi, Kuna watu ambao wanaonekana wamesimama nyumba ya magari ziko huku chini.

Hizi ni chakula ambazo ni nyanya, viazi, mahindi ambazo zinauzwa katika sokoni na mwanabiashara huyu ili baadae aweze kupata pesa ya kujikimu na kimaisha. Vyakula yako katika ile hali ya kuuzwa katika sehemu hii ya masokoni.

Hapa ni masokoni. Duka hili ni duka la kuuzia mayai .Naye huyu ameweza kutoa mashambani na kuuza katika mjini ili wao ambao watainunua mayai haya wataweza kuitengeneza na kula.

Hizi ni magari ambayo imewezwa kuigesha katika sehemu hii gari hizi bado ni cheaper , na inawezwa kuipakwa rangi ambazo inatakikana kuundwa kwa ile mtindo zingine zina fanana na zingine, zingine huwenda hazi fanani tena hizi magari ziko katika sehemu hii iliweze kuuza.

Hii ni bima ambayo ni la rahisi kuipata na shirika; lazima kila mtu akuwa na bima la manyumbani ili wakati wowote umeweza kudhuriwa na kile kifaa nyumbani, kuibiwa au kuteketea na moto unaweza kuwa na bima ambayo itakuhudumia kimaisha.

Hili ni simu ambayo inajulisha kuwa, wakati ambapo unataka kutumia pesa unaweza kuipata, katika sehemu hii kwa kuitumia kifaa hiki mbila kuitumia simu yako, hii inakurahisishia kuitoa au kuitumia pesa haraka kuitumia kifaa hiki mbila tatizo yoyote.

Hizi ni pesa ambazo zimeweza kutolewa na mkenya au mtu huyu katika sehemu ambazo anaifanyia kazi au biashara yake, ambayo ameweza kuipanga pesa hiyo kulingana na nambari ambazo zimeweza kuandikwa kwa pesa hizo, ameweza kuweka zile ndogo katika sehemu moja na zingine katika sehemu zinginezo.

Gari hili ambalo limeweza kuegeshwa katika sehemu fulani, huenda ni mjini ama ni nyumbani wa mwenyewe. Gari hili limeweza kui cover na kuna mwanamume mmoja huenda anaitaka kuisukuma hili liweze kuitoa katika sehemu hiyo, ama huenda gari hili limeweza kuegeshwa katika sehemu hii ili liweze kuweka vitu kwenye nyuma yake kama vile chakula ama vitu kadhaa, au inadhaniwa linasubiri wasafiri.

Hapa ni dukani pa kuuzia nao nguo, duka hili amabyo limeweza kupangwa nguo kadhaa za wanawake huwa wanakuja huku kununua au kutafuta nguo ambayo huenda inawapendeza na inawafaa ili waeze kuivalia.

Haya ni magari ambayo yameweza kuwekwa kwenye gari kubwa. Huenda yanaweza kuwa yameletwa au yamewekwa ili waweze kwenda kuuza kwingine. Magari haya ni ya matofauti na matofauti na kila mmoja liko na gari lake tofauti tofauti. Na gari ambayo wameweza kuweka ni gari ambayo ni kubwa na magari ni mengi huenda ni magari mazito na huenda yanapelekwa mahali kuuza kupelekea huyo mtu yeyote anayepelekwa kuuza pia.

Hili ni duka ambalo wameweza kuwekwa maziwa ambayo ni depot . Watu wa wakulima hao wanaleta maziwa kutoka mashambani huku wanayaleta huku ili waweke kwenye vijikaratasi vyenye nini alafu wanaziuza huku. Hili ni duka ambalo wanauza mayai ama kitu yoyote ile ambayo wanaweza kuuza dukani, lakini zaidi ni maziwa.

Hii ni gari au pikipiki ambayo imeweza kuwekwa huku kwenye picha ili kutumishiwa kuweza kuleta maelezo mingi ambayo huenda yanahusu au unaweza kupata bima lako la insurance . Huku chini wameweza kuweka nambari ya simu ambayo wakati unataka usaidizi unaweza kuyapigia nambari hayo. Na juu wameweza kuweka pesa na na wakati ambao muda ambao hizi pesa unaweza kuzichukua.

Mwendeshaji wa baiskeli ameweza kukaa chini huku ile baiskeli yake imeweza kuanguka. Inamulisha kuwa amepata ajali. Lazima tukwe na bima la ajali ili kupata ajali na inaweza kugaramia katika matibabu yako au katika kila kitu ambayo itapatikana barabarani.

Ni wanawake wawili ambao wamesimama na kando yao ni mwanamke mmoja pia ambaye amesimama na ameweka mkono wake kwenye mfukoni. Hawa mwanamke mmoja ako na simu na anaonyesha wengine ni jinsi ya kufanya vitu fulani au namna fulani huku wengine wakiangalia na kando yao kuna magari ambayo yamewekeshwa kando kando na yamesimama yame.

Hili linadhihirisha kuwa wakati wowote ambao utapata ajali au utadhukumiwa na kitu ambayo, lazima uwe na bima yako ya ajali hivi ili upate huduma katika hospitali au uta hiyo kama hilo bima litakusaidia katika maisha wakati ambao umekosa hizo. Chini yake kuna nambari ambayo unaweza yapiga ama unaweza unaweza ukatumia nambari hiyo kuwapata hawa watu ili kupata pima la ajali.

Haya ni magari ambayo yameeza kuegeshwa katika sehemu moja na wenyewe na ziko katika sehemu ambayo yanauzwa, magari haya yako na marangi tofauti tofauti na yametoka katika kijinsia tofauti tofauti.

Hili linadirisha kuwa lazima katika maisha ukuwe na bima la afya ili wakati wote ambao utakuwa unaenda hospitali kupata matibabu utakuwa na bima hiyo na nitakusaidia katika kukaramia matibabu yako ya kiafya. Hili linadirisha kuwa lazima wakati wowote au wakati unanunua dawa lazima uwe na bima wa dawa.

Hili ni duka ambalo lina ndizi na wanauza vitu za duka inaishara kuwa ni mpesa pia. Hili ni duka ambalo limewekwa ndizi wanouza. Kando yake ni mtu ambaye anaweza kutembea, huku chini kuna maji yanay

Hii linaonyesha linadirisha kuwa wakati ambao ujapata huduma au ukiwa unakaa mgonjwa lazima uwe na bima la insurance la matibabu ili wakati usiweze kupata pesa au pesa ambayo anafaa kutibiwa hauna unaweza kutumia bima hilo la insurance ile kuweza kuepuka madeni ya hospitalini.

Hapa ni chumba cha kuuzia. Hawa ni chumba kuu ambao unaweza enda ukitaka kutafuta kitu chochote unaweza enda kuikitoa huku. Hapa ni huyu mama anaweza toa Delamere. Huyu ameweza kuonyesha mnunuzi ile kuweza kumpea bei na kumpea ambayo anaweza kufaa. Hawa hawa wameweza kuipanga kwenye laini hili mnunuzi aweze kuangalia na kuipata anayefaa zaidi kwake.

Hapa ni soko na kunaye mama ambaye ameweza kuinama na mwingine ameketi chini huku mbele kuna chakula ambazo zinauzwa kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna vitunguu saumu na vitu mingi ambazo zinauzwa. Huku kuna wengine ambao wameweza kukuja sokoni na wanatembea huku wakiangalia vitu ambazo wanaweza kuwa wakinunua. Watu hawa wanatembea wakiangalia chakula ambayo wanapendezwa nayo nyuma kuna ngunia ambayo kuna bado chakula.

Mwanamke mmoja anatembea mbele ya maduka moja, mwanaume mmoja akiwa ameketi chini akiwa anauza bidhaa zake. Kando yake ni duka la Mpesa tena ni duka ambalo unaweza ukupata au kununua maitaji yako ambayo unayataka katika duka hilo.

Watu hawa wameeza kuegeza magari yao kando na kuweza kukaa. Mwingine akiwa ameketi chini na wengine wamekalia magari haya huku wakiwa ni kama wako mkutanoni ama sherehe fulani. Magari haya yameeza kuekwa. Zina magari tofauti tofauti, ile nyeusi na zinginezo.

Ni gurudumu la gari ambalo ni la kushoto, gurudumu hilo limeweza kuegeshwa katika sehemu la jipya, gurudumu hili ni la gari la nyesui na bado ziko jipya na iko kwa gari hilo.

Hii ni magari ambayo yameweza kuegezwa kwenye gari kubwa ambayo yanaweza kuwa yanapekekwa au yameweza kununuliwa na mwenyewe. Hapa ni lami na gari kubwa inaeza kuwa inaendeshwa kufuata magari zingine ,malori na magari ndogo ambayo yanaendeshwa kwenye lami. Gari hili unaweza kutumia mkono wako wa kulia na yanayafuata magari zingine pole pole

Haya ni magari ambayo yameegezwe katika sehemu moja. Magari hayo huenda yanauzwa au wenyewe wameweza kuegezwa huku na wakaenda kwenye mkutano. Magari hayo yako kwenye tofauti tofauti . Na tofauti Yao ni vile vimetokezea na rangi yao. Magari hayo yameweza kuegezwa kwenye sehemu moja lakini yameweza kuiangalia sehemu tofauti tofauti kwa sehemu hiyo.

Ni pesa ambazo zimechorwa picha za rais wa kwanza wa taifa ya Kenya, Kenyatta. Pesa hii ni zile za zamani ambazo haziezi tumika. Pesa ni elfu mia tano na pesa zingine ni elfu moja na kioo ameshika kwenye mkononi.

Hapa ni sokoni ambao mama huyu ama jamaa huyu ambaye amesimama wanauza mavazi ya kuvalia. Chini ya meza kuweka mavazi yake tofauti tofauti ya rangi tofauti tofauti ili wakazi wa kimilo waweze kupata au kununua mavazi haya.

Hizi ni gurudumu za magari ambazo bado ziko shibi. Hizi gurudumu ziko kwenye duka la na huenda mnunuzi anaweza kuwa anaangalia ili kupata. Hizi gurudumu ziko mahali moja na zote ziko zinafanana. Zinafanana tu sawa. gurudumu hizi bado zinaweza tumika na kusaidia wateja ili wasaidike saidi kutumia ambayo gurudumu lake huenda limeharibika ama limeisha kabisa.